Mgonjwa mmoja aonekana akidungwa sindano na madaktari kuzuia ugonjwa. Daktari amevaa koti cheupe na mkononi ana saa. Mgonjwa amevaa maski.

Mama amekuja hospitalini kuleta mtoto apewe chanjo, daktari anamdunga mtoto sindano, amevaa koti jeupe na mezani mna dawa mengine mengi.

Daktari anamdunga mtoto shindano ya chanjo, mama amembeba mtoto huyu, kuna mama wengine wengi walio na watoto wa umri mdogo waliokuja pia hospitalini kuleta watoto wao kupewa chanjo.

Chanjo ya watoto yaonekana ile chanjo ya measles iko kwa chupa ya glesi ndogo kuna sindano pia iliyo mpya na imefungwa.

Nesi mmoja aonekana akimzungumzia mama aliye kwa nyumba, anamueleza jinsi na ubora wa kupatia mtoto chanjo, kwenye nyumba kuna manguo ukutani, kuna televisheni na wamekalia kitanda.

Mama mmoja yuko hospitalini sekta ya maskio akitolewa kitu kilicho ndani. Daktari mmoja anamshughulikia na wengine watatu wakiwa kando yake wakiangalia.

Kubomoka na kuporomoka kwa nyumba za watu waliokodi, na hivyo basi kuadhiri maisha ya watu mbalimbali inavyowaangukia.

Kina ufuriko watu waonekana wakipita kando kando ya barabara wakiangalia Lori na trela zilizoanguka kwa sababu ya kupita kwa maji mengi iliyosababishwa na mafutiko hiyo kibanda pia kwaonekana kuwa kimejaamaji ya mafuriko.

Ni kliniki, wagonjwa wengi waonekana kuhudumiwa, madaktari wanamhudumia mgonjwa mmoja, madaktari wote wamevaa glovu mikononi, wamevaa koti nyeupe, mama mmoja aonekana akiwa amembeba mtoto wake, kuna ndoo, meza.

Daraja yaonekana kuwa imevunjika kwa sababu ya mafuriko, watu wengi wamekua wamekuja kuangalia kinachoendelea wengi ni wapita njia inaowahusu.

Madaktari wawili wamfanyia mgonjwa upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Wengine nao wakiwa wamesimama kando, wakitazama jinsi wanavyofanya opereshani yao.

Lori yaonekana kuyaleta mitungi ya gesi inayotumiwa hospitalini na wagonjwa, watu wawili waonekana wakiwa wakizibeba kutoka kwenye lori na kuziingiza hospitalini.